Nembo ya mrengo wa chama cha Jubilee ambacho ni chama cha kisiasa ambacho kiliweza kushikilia uongozi kuanzia mwaka wa 2013 hadi mwaka wa 2022 hapa nchini Kenya na ni mrengo ulioweza kushika hatamu zake na kuweza kuongoza vyema katika nchi ya Kenya.

Idara ya mahakama imeweza kuandaa siku ya kuweza kuzungumza moja kwa moja na wananchi kupitia kwa njia hii itaweza kusaidia idara hiyo kuweza kuboresha huduma zake pia vilevile kuweza kuleta uhusiano mwema katika wale ambao wanasaka huduma katika mahakama pia sherehe hii itafanyika katika Ijumaa siku ya Ijumaa Januari therathini na moja mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kwanzia saa tano katika mahakama zote nchini kote.